Rafu zilizojaa viatu mbalimbali vya mtumba kwenye duka. Kuna viatu aina tofauti kama vile rubber viatu vya ngozi, buti, na viatu vya watoto. Rafu zimepangwa kwa safu tano kutoka chini hadi juu. Duka linaonekana safi, limepanguzwa vizuri kwa wateja.

Sehemu ya ndani la duka la kisasa la mavazi, linalojihusisha na uuzaji wa viatu vya kisasa vya wanawake, rafu zimepangwa kwa ustadi zikiwa na aina mbali mbali ya bidhaa, zenye ubora wa juu na mitindo ya kuvutia, mandhari ya mahali hapa ni safi na yenye taa nzuri, jambo linalovutia wateja kuingia na kufanya manunuzi, kwa urahisi.

Sehemu ya duka la kuuza nguo ambapo nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwenye wavamiaji wa chuma. Kuna nguo za rangi na mtindo tofauti kama mashati, suruali, jeketi, t-shirt na sweta . Kwenye kona la kulia kuna nguo nyingi zilizopangwa kwa mpangilio na ukutani kuna mistari ya manjano nyeupe inayopamba ukuta. Mazingira ya duka yanaonekana kuwa safi na mpangilio mzuri na inaonekana ni sehemu ya ununuzi wa aina ya nguo.

Gari jeupe linalong'aa linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maonyesho ya magari; mahali ambapo wateja huja kutazama chaguzi mbalimbali. Mazingira haya ya mnada wa magari yanarahisisha uuzaji, wanunuzi pamoja na tamthilia ya ubora.

Gari maarufu sana kama matatu lina rangi nyeupe na ni la mlango wa upande umefunguliwa kuashiria kuwa lipo tayari kupokea na kushusha abiria. Lina tairi imara na mwonekeo wake ni safi na wa kisasa. Limeegeshwa kwenye eneo la lami pembeni ya barabara.

Usafiri mdogo wa abiria. Muundo wake ni mwekundu wenye alama za kuchakaa. Dirisha la kioo na paa la mipira meusi. Magurudumu yake imara ingawa miundo inaonyesha matumizi ya muda mrefu. Gari hili, linaweza kuwa chaguo la gharama nafuu kwa biashara au matumizi ya kijijini.

Mwanamke aliyeketi ndani ya gari jipya akiwa kwenye kiti cha dereva, anaonekana akiguza sehemu ya juu ya ndani ya gari, labda akifungua taa ama ndani kuangalia kioo cha juu. Mwanaume aliyesimama nje ya gari anaonekana akitazama kwa furaha au kushangaza. Huenda ni muuzaji wa magari ama rafiki yake anamsaidia kuchagua gari. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa ya kirafiki yenye furaha na mazingira yanaonyeshana kuwa hiyo ni sehemu ya kuuzia magari.

Picha inaonyesha mwanaume aliyevalia suti akizungumza na wanandoa ndani ya duka la gari. Wote, wanaonekana wenye furaha labda wakijadiliana kuhusu ununuzi wa gari. Kuna magari kadhaa yaliopakiwa karibu nao.

Gari hili aina ya Kombi lina mwonekano wa zamani na linaonekana kuhitaji ukarabati. Limepakwa rangi ya buluu iliyo pauka na lina miundo mbinu ya mbele kama kingo za chuma kwa ulinzi. Magurudumu yake yanaonekana yamechoka na dirisha la mbele limejaa vumbi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ya biashara ya mitumba ambapo wauzaji na wanunuzi wanachambua mavazi kwa umakini. Hili ni eneo muhimu la tafiti za masoko za ukuzaji wa uchumi wa kiwango cha chini.

Wafanyabiashara wameketi karibu na bidhaa zao wakiwa tayari kuwahudumia wateja, mabanda yenye miavuli ya rangi tofauti yamewekwa juu kutoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi. Watu wengi wanaonekana wakitembea wengine wakichagua matunda wanayotaka kuyanunua.

Soko la wazi mjini, ambapo wanauza mboga na vyakula mbalimbali, kama vile viazi, vitunguu na pilipili, wauzaji wamekaa chini karibu na lori kubwa, lililofunikwa na tarubai, wateja wanapita na kununua bidhaa.

Soko la ndani ambalo lina vibanda vya kuuza mboga, na matunda. Kuna meza yenye nyanya, vitunguu, pilipili na mboga mbalimbali. Mazao haya, yamepangwa kwa ustadi, na kuwekwa kwenye meza zinazofunikwa kwa magunia meupe.

Eneo la biashara lenye vibanda vya maua, ambapo wauzaji wamevalia makoti ya buluu, wakiandaa bidhaa zao kwa wateja. Meza zimesheheni marundo ya maua ya rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe, waridi, na manjano, yakiwa ndani ya ndoo na vikapu.

Soko la mboga, ambapo kuna bidhaa mbali mbali za kilimo, zinazopangwa kwa kuuzwa, tunaweza kuona pilipili hoho, matango, nyanya, vitunguu, viazi, vitu vingine kama karoti, pilipili kali, na vinginevyo, bidhaa hizi zimepangwa kwa mtindo wa kawaida wa soko ya kienyeji, mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku za soko, yenye pilka pilka nyingi za biashara ya vyakula mbichi.

Sehemu ya soko lisilo rasmi ambapo wauuzaji wamepanga matunda na mboga ardhini. Baadhi yao wameketi karibu na bidhaa zao. Mazingira yanaonekana kuwa matope na maji machafu yaliyosambaa. Hali inaonyesha kuhatarisha usalama wa chakula na afya ya kijamii.

Nyumba hii ya kifahari ina muundo wa kisasa wenye mvuto wa kipekee, ikijumuisha madirisha makubwa ya vioo yanavyoweka mwangaza wa asili. Ukuta wa mawe unaongeza mvuto wa kimtindo, huku varanda ya ghorofa na juu ikiwa na uzio wa glasi, kwa mwonekano wa kifahari.

Jikoni ya kisasa iliyo na muundo wa kuvutia, ina kaunta na marumaru yenye nafasi nzuri ya maandalizi. Kabati za rangi ya kijivu yenye kung'aa hutoa mwonekano wa kifahari. Vifaa vya umeme vimejengwa ukutani kwa ustadi ikiwemo oveni na maikrowevu vinavyoongeza ufanisi.

Jengo la kisasa la makazi lenye ghorofa tatu. Kila ghorofa ina baraza na madirisha makubwa ya vioo kwa ajili ya mwangaza na hewa ya kutosha. Jengo lina rangi ya kuvutia kama vile kijivu, nyeupe na mapambo ya mawe ya rangi tofauti upande wa kulia.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu; linaonekana kuwa shamba au kiwanja kisichotumika kwa sasa. Katika mandhari ya nyuma, kuna nyumba za makazi na majengo ya kawaida pamoja na mnara mrefu wa mawasiliano unaosimama karibu na jengo la paa jekundu. Anga ni safi yenye mawingu machache na anga ya buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri na utulivu.

Barabara ya lami mbele ya eneo lilozungushiwa ukuta wa mawe. Nyuma yake kuna majengo ya makaazi yenye paa za rangi ya udongo pamoja na jengo refu la kisasa likiwa katika hatua ya ujenzi. Miundo mbinu kama nguzo la umeme na nyaya zinaonekana kuonyesha huduma muhimu tayari zipo. Mandhari hii inaonyesha taswira ya maendeleo na nafsi ya uwekezaji kwenye sekta makaazi au biashara.

Inaonyesha taswira la soko la kisasa ambapo watu huja kufanya ununuzi wa bidhaa mbalimbali za nyumbani na matumizi ya kila siku. Sehemu hii ina muonekano mzuri na imepangwa kwa mpangilio wa kuvutia kuna bidhaa mbalimbali kwenye rafu hasa vinywaji.

Picha inaonyesha ndani ya duka kubwa la rejareja, kuna wateja wachache wanaotembea, na troli, na wengine wamesimama wakichagua bidhaa, rafu zimepangwa vizuri na zimejaa bidhaa, mbalimbali.

Wateja wakiwa kenye sehemu ya bidhaa ndani ya duka kubwa lenye mpangilio mzuri, rafu zimejaa bidhaa mbali mbali kama vyakula, vinywaji, viungo vya vifaa vya matumizi vya nyumbani, taa na dirisha zenye mwanga, wa kutosha, zinafanya mazingira yawe rafiki kwa ununuzi, gari la kusukuma limejaa bidhaa tofauti, likionyesha urahisi wa huduma, kwa mteja.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa lenye mpangilio mzuri wa bidhaa. Rafu zimejaa mikate aina mbalimbali, pamoja na keki zilopangwa kwa utaratibu. Sehemu ya sakafu imetengenezwa kwa mbao laini, na taa za kisasa zimefungwa juu, zikiangaza vizuri eneo lote. Mabango yamewekwa kueleza wateja, kwa urahisi, yakionyesha, sehemu za nafaka, maziwa na mboga.

Rafu za duka kubwa, zimepangwa kwa ustadi zikiwa na vikombe vya kauli, vyenye mchoro wa mistari nyekundu, mieupe na mieusi. Bidhaa hizi, zimetandikwa, na mpangilio mzuri unaovutia wanunuzi, huku bei, ikionyeshwa kwa wazi kwa wateja.

Sehemu ya duka la vyakula ambapo kuna matunda na mboga mboga zinazopangwa vizuri . Kuna ndizi, machungwa, viazi, karoti na nyanya. Eneo hili lina mwanga mzuri na limepambwa kwa rangi za kitofauti . Wateja na wahudumu wanaonekana wakifanya shughuli zao kwa utaratibu.

Sehemu ya ndani ya jengo la kibiashara lililojaa bidhaa mbali mbali za chakula . Mbele kuna matunda yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kama ndizi, machungwa, mapera, zabibu, maembe. Katika upande wa nyuma, kuna meza zenye viazi, vitunguu na vyakula vingine vya asili.

Sehemu ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali za watoto zimepangwa kwa utaratibu. Upande wa kushoto, kuna rafu zilo jaaa mavazi yaliyowekwa kwenye mifuko ya plastiki na bidha nyingi ndogo. Kulia kuna nguo zilizo ninginizwa kwa wingi, zikiwa na rangi tofauti kama kijani, waridi, na samawati.

Inaonyesha sehemu ya duka kuu, ambayo imepangwa kwa safu ndefu ya vinywaji baridi. Vinywaji hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu kulingana na aina na rangi zao. Mpangilio huu umerahisisha wateja kupata bidhaa wanazotaka kwa haraka na urahisi. Mandhari ni safi na pana, ikiwa na sakafu ya vigae, na zenye taa za mwangaza wa kutosha, kuonyesha kuwa ni mazingira ya kisasa ya ununuzi.